Shamba ya migomba iliyopangwa kwa mstari yenye nafasi sawa. Mimea inaonekana kuwa michanga, majani yake yakiwa ya kijani kibichi na yenye afya. Udongo unaonekana wazi kati ya mistari na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kando ya kila mche unaosaidia kupatia maji kwa ufanisi bila kupoteza unyevu mwingi.

Wanaume wawili wakiwa kwenye kiwanda cha maziwa. Mwanaume wa mbele anamimina maziwa kutoka kwenye chombo cha chuma kuingia kwenye tanki kubwa. Huku mwengine akiwa karibu naye akishika chombo kingine. Wote wamevaa kofia nyekundu na mavazi ya kazi ya rangi nyeusi. Nyuma yao, kuna mitungi mikubwa ya chuma ya kuhifadhia maziwa na watu wengine wamesimama wakitazama.

Mzigo wa mikungu mikubwa ya ndizi mbichi za kijani kibichi, imewekwa juu ya paa la gari jeupe, ukiwa umepangwa kwa ustadi na kushikishwa kwa kutumia sehemu ya matawi pamoja na majani mapana ya mgomba, huku nyuma kukionekana miti mirefu yenye majani mabichi.

Marundo mikubwa ya ndizi mbichi za kijani ambazo zimepangwa pamoja sokoni au eneo la mauzo ya mazao. Nyuma, kuna watu wanaonekana wakitembea au wakisimama wakishughulika na shughuli mbalimbali, huenda wakihusiana na mauzo.

Mtu ameketi chini karibu na ng'ombe akimkamua maziwa. Mtu huyo amevaa kofia nyekundu, fulana nyeusi na suruali nyeusi na anatumia chombo jeupe kusanya maziwa. Ng'ombe yupo ndani ya zizi lililotengenezwa kwa mbao.

Maziwa yaliyoganda yakitenganishwa na maji yake baada kuchuchishwq au kugandishwa, sehwmu ya maji imetupwa kwenye chombo cha chuma huku mabonge meupe ya maziwa yaliyoganda yakiwa yamewekwa kwenye kitambaa maalum cha kuchujwa ili kuondoa maji yaliyosalia.

Mwanaume aliyesimama karibu na rundo kubwa na mikungu ya ndizi kubwa za kijani . Amevaa suruali ya buluu na fulana ya kijivu akiwa ameshika nguzo ya mbao. Nyuma yake kuna shamba la migomba lenye miti yenye majani mabichi.

Watu watatu wakiwa shambani ,mbele kuna mzigo kubwa wa ndizi zilizopandwa Kwa mistari juu ya majani ya migomba. Mwanaume aliye upande wa kushoto amesimama juu ya majani na kuzinyoosha mikono kuelekea Kwa mtu mwingine aliye upande wa kulia ambaye amesimama karibu na ndizi. Mtu wa tatu yuko mbele yao amepiga magoti na kuangalia upande wa ndizi.

Mikono ya watu wakitumia vijiko vya kienyeji kuchanganya uji au mchanganyiko wa chakula kwenye beseni kubwa la chuma, mchanganyiko huo una rangi ya krimu hadi hudhurungi nyepesi na unaonekana kuwa na hali ya utelezi, beseni zimewekwa juu ya ardhi yenye mchanga.

Wakulima wapo shambani wakikagua kichane cha ndizi kilichokomaa vizuri , wamezunguka mmea wa ndizi huku mmoja wao akishika kichane hicho kwa mkono , wanaonekana kujadiliana na kufurahia matunda yaliyokomaa nyuma yao kuna ubao linaloashiria uwepo wa mradi au ufadhili wa kilimo katika eneo hilo.

Mkono wa mtu umeshika ndizi iliyo menywa. Ndizi hiyo inaonekana ndefu na nyembamba ikiwa na rangi ya kijani na sehemu nyingine ikiwa na rangi ya njano nyepesi. Zipo ndizi nyiingine ambazo hazijamenywa zikiwa na maganda ya kijani.

Shughuli ya kuogesha mifugo inaoneshwa ambapo ndama wawili wa rangi ya kahawia wanapita kwenye njia nyebamba iliyojaa dawa maalum ya kuua kupe na wadudu. Ndani ya chumba ya kuogesha mifugo kilichopo nje kwenye shamba la wazi chenye uzio wa chuma na miti michache ya mitende yanayoonekana mbali.

Wanawake wakiwa wamekaa na kusimama nje wakihusika katika shuguli ya kuchunja au kugawa maziwa yaliyowekwa kwrnye vyombo vikubwa vya chuma na vikapu vya nyuzi, wanaonekana wakiwa kwenye eneo kijijini na wamevaa mavazi ya rangi angavu na vitenge.

Mkulima aliyevaa shati la mikono mirefu ya rangi ya zambarau na kofia yenye kingo nyekundu amesimama shambani akishikilia zao la mahindi lililokomaa huku akitabasamu mimea mirefu ya mahindi yenye majani ya kijani kibichi na mashuke yaliyofunguka inaonekana ikizunguka eneo lote.

Mkono wa mtu aliyeshika mzabibu wa ndizi kubwa ambayo zilizo changanywa rangi ya kijani na njano, ishara kwamba zingine bado mbichi na zingine zinaiva, chini kuna mchanga na nyuma kuna muundo wa mbao unaoashiria sehemu ya kijijini au sokoni.

Shamba la migomba linaonekana kuwa na mimea mipya iliyopandwa kwenye udongo wa rangi ya kahawia ikizungukwa na migomba mikubwa yenye majani mabichi yanayotanda, huku baadhi ya miti ikiwa na makundi ya ndizi changa. Chini ya anga lenye mawingu meupe yaliyotawanyika.

Kundi la watu walioma kwenye zizi la ng`ombe. Kuna ng`ombe wanaoelekezwa sehemu iliyo na paa. Mtu aliyembele amevaa sweta ya mistari na anaonekana kushika mlango wa uzio. Huku wengine wakiwa ndani ya eneo la paa wakishughulika na ng`ombe.

Mtu akiendesha pikipiki barabarani huku amebeba mitungi mikubwa ya chuma ya maziwa pande zote mbili za pikipiki na nyuma yake. Dereva amevaa kofia ngumu ya usalama na koti la kuzuia baridi, na mitungi hii imefungwa vizuri kwa kamba na magunia. Barabara ina magari mengine mbele na pembeni kuna mitaro, miti na mitaro ya maji.

Kijana aliyevaa shati ya rangi ya zambarau ,na suruali ya hudhurungi akiwa amesimama karibu na kundi la ngombe walioko chini ya kivuli cha kibanda, iliyotengenezwa kwa mbao na matawi mbele yake kuna rundo kubwa la mabaki ya mimea inayotumika kama chakula cha mifugo.

Mtu aliyevaa nguo za rangi ya bluu, akiwa amebeba pampu ya mgongoni yenye rangi ya samawati na manjano. Mtu huyo ameshikilia bomba la kunyunyizia na anaelekeza dawa kwa ng'ombe walioko ndani ya uzio wa chuma. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ardhi kavu na mazingira ya wazi.

Ndoo kubwa za chuma za kuhifadhia maziwa zimepangwa mbele ya jengo ndogo lenye milango ya kijani. Mtu aliyevaa mavazi ya kazi ya rangi ya zambarau amesimama karibu na moja ya ndoo akimimina maziwa huki mwingine akiwa ndani kupitia dirisha ndogo akishughulikia kifaa cha kuchanja maziwa.

Ishara cha ndizi zenye ngozi ya manjano angavu zikionekana kuwa changa na safi zikiwa zimeunganishwa pamoja kwenye kikonyo kimoja. Mandizi hizo kuzikiwa na umbo la mviringo lililo refuka zaidi.

Ngombe wa rangi ya kahawia amelala upande wa kulia kwenye, ardhi yenye nyasi na udongo, kuna ngombe mwingine upande wa kushoto wa picha, naye amelala huku sehemu kubwa ya mwili wake, ikiwa imekatwa na fremu ya picha, sehemu ya nyuma ina nyasi, za kijani kibichi.

Ng'ombe wa maziwa walioko ndani ya banda lenye paa la mabati, ng'ombe hawa wana rangi ya maziwa na nyeusi na wamewekwa alama za kwenye maskio mbele yao kuna birika lenye maji safi kwa ajili ya kunywa, nyuma yao kuna ng'ombe wengine na miundo ya banda ikionekana.

Ng'ombe anayeonekana ana mwili uliokonda sana na ngozi yake imetapakaa uvimbe na vidonda vikubwa vidogo. Anafungwa kwa kamba karibu na mti, akiwa kwenye eneo la wazi lenye udongo wa mchanga na baadhi ya majani kavu chini. Hali hii ya ngozi inaashiria uwezekano wa kuugua ugonjwa wa ngozi.

Mikungu ya ndizi mbichi za kijani ikiwa bado kwenye migomba yake. Migomba hiyo imepangwa wima ardhini na udongo wa rangi ya kahawia unaonekana chini. Ndizi zimepana Kwa wingi kwenye kila kungu.

Mkono wa mtu ukishika jani la mmea wa mahindi lililo na mashimo na madoa ya hudhurungi.l, ishara za uharibifu unaosababishwa na wadudu wa waharibifu au magonjwa ya mimea. Mazingira yanaonekana ya nyuma yanaonyesha udongo na mimea mingine ya mahindi shambani.

Watu kadhaa, wako katika kituo cha kukusanyia maziwa, mmoja amesimama karibu na mitungi mikubwa yenye maziwa, akionekana kuandaa, kwa ajili ya kusafirisha, gari lililokaribu lina tangi kubwa, ya kuhifathia maziwa, na limeandikwa jina la usafirishaji, upande, wa mbele.

Ng'ombe walioko ndani ya banda wakipumzika na wengine wakila nyasi zilizowekwa mbele yao. Banda lina nafasi kulizia y wanyama na sakafu yake imefunikwa na mabaki ya nyasi na zamadi. Mazingira haya yanaashiria uvugaji wa kisasa wa ng'ombe za maziwa.

Mkono wa mtu uliovaa saa ndogo ukishika jani la mmea la mahindi. Jani la mahindi linaonekana lina mashimo na michirizi ya kahawia ambayo inaonyesha dalili za uharibifu unaosababishwa na wadudu au wagonjwa. Sehemu ya chini ya mmea pia inaonekana na una udongo wa rangi ya kahawia.

Mikungu mikubwa ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zikiwa zimefungwaa juu ya gari au lori ndogo au gari la kubeba mizigo. Ndizi hizi zimefungwa kwa kamba na majani ya ndizi zikionyesha kuwa zinasafirishwa kutoka eneo moja hadi lingine.

Mwanamke amevaa fulana ya rangi ya machungwa na nguo ya kitenge yenye milia, akiwa ameinama chini na kukamua ng'ombe wakahawia. Ameweka ndoo ya bluu yenye milia ya rangi nyeusi ,chini ya titi la ng'ombe na anaonekana akikamua maziwa. Maziwa yanatiririka kutoka kwenye titi la ng'ombe.

Mwanamke amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi zilizoiva zenye rangi ya njano, amevaa shati la rangi nyepesi na anashika mkungu mdogo wa ndizi mkononi mwake, ndizi zimepangwa kwenye meza kubwa au stendi na zimefunikwa eneo kubwa, nyuma yake kuna bango lenye maneno sisiona na nguzo za umeme zikionesha kuwa ni soko la wazi kubwa.

Rundo la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zimepangwa juu ya arthi iliyofunikwa na majani makavu katikati kuna mkungu mmoja mkubwa wa ndizi uliokatwa kutoka kwenye shina la mti wa ndizi huku sehemu ya shina hilo ikiwa bado imeungana na mkungu, kuna mikungu midogo iliyokatwa na kupangwa kandokando.

Mwanamke amevaa fulana nyeupe na abloni amesimama karibu na mti wa ndizi, mti huo una mkungu mkubwa sana wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani, mwanamke huyo anashika mkungu huo, nyuma kuna miti mingine ya ndizi na udogo wenye matuta.